Safu ya magari mapya ya aina mbalimbali, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara, au katika eneo la maonyesho ya magari. Magari haya yamepangwa kwa ustadi, yakionyesha miundo na rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, na kijivu. Anga lina mawingu meupe na samawati, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Mwanamume mweusi na mwanamke mweupe wakiwa wamesimama karibu na gari jeupe, labda katika chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamume amevaa suti nyeusi na shati jeupe lililofunguliwa juu na anaonekana akishikilia na kuelekeza kitu kwenye karatasi au hati.

Duka dogo la rejareja, labda duka la kawaida au kibanda. Kuna rafu za rangi ya samawati zilizojazwa na bidhaa mbalimbali. Pia kuna mabango ya huduma za M-Pesa yenye namba ya simu sufuri, saba, sufuri, tano tano, sufuri,, moja na tatu, sita, nne, mbili, tano, tisa yakionyesha huduma za kifedha.

Safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa yakiwa yamepangwa kwa usawa mmoja baada ya mwingine. Magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyekundu na samawati, yakionyesha sehemu ya nyuma ya magari hayo. Picha imechukuliwa kwa mtazamo wa chini na inaonyesha magari yakionekana kuelekea mbali ikionyesha wingi wa magari.

Duka la nyama ambapo vipande vikubwa vya nyama vimetundikwa juu na vingine vikiwa vimewekwa kwenye kasha la kuonyeshea lenye gilasi, watu kadha wakiwemo wanaume waliovalia makoti meupe wanaonekana ndani ya duka wakifanya kazi.

Wanaume wawili wameketi nje ya duka dogo la huduma za simu. Duka hilo limepakwa rangi mbili tofauti. Sehemu moja ni ya kijani kibichi na nyingine ni nyekundu zote zikiwa na nembo za kampuni za mawasiliano kama Safaricom na Airtel zikionyesha huduma za M-Pesa na Airtel Money.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa meupe na meusi kwenye ghorofa zake mbili, lori hilo limesimama kwenye eneo pana la sege na kuna majengo na miti kwa nyuma ,anga linaonekana kua safi na jua .

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ikiwa na picha ya jengo kubwa la KICC na picha ya simba. Juu yake imeandikwa Banki kuu ya Kenya na Kenya. Noti hiyo inashikiliwa mkononi.

Eneo kubwa lililo jaa magari mapya yaliyo pangwa kwa mstari mrefu na nadhaifu. Magari mengi yanaonekana kuwa SUV, yanayoashiria kuwa hii ni kura ya maegesho ya kiwanda cha magari, bandari ya usafirishaji, au bohari kubwa ya magari, yaliyo malizika kutengenezwa na yanasubiri kusafirishwa au kusambazwa.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za mboga na matunda. Mwanamke mmoja, anayeonekana kuwa muuzaji ameketi na anashughulikia mboga. Bidhaa mbalimbali kama vile pilipili hoho ya kijani, matanga, nyanya, vitunguu, viazi, na maharagwe zimepangwa kwa wingi kwenye masanduku na vikapu.

Duka dogo la saluni na vipodozi lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Milango ya duka ina maandishi salon kwa wima. Ndani kuna rafu zilizojazwa bidhaa za vipodozi. Juu ya duka kuna ishara inayosema beauty salon cosmetics and mpesa.

Soko la wazi lenye shughuli mingi, labda la nguo za mitumba au bidhaa nyingine. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo zilizorundikwa kwenye meza au mikokoteni. Mwanaume mmoja amevaa kofia nyekundu na koti la kijivu, akisimama karibu na mkokoteni uliobeba rundo la nguo.

Soko lenye shughuli nyingi, labda la wazi, likiwa na idadi kubwa ya watu na bidhaa mbali mbali. Ardhi imejaa tope na maji, ikionyesha labda ilinyesha mvua ama mazingira si safi sana.

Duka la viatu vilivyotengenezwa kwa mikono, vikiwa vimepambwa kwa shanga na miundo mbalimbali. Viatu hivyo vimepangwa kwa safu nyingi kwenye ukuta wa mbao. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya kijivu na jinsi ya samawati anaonekana akichagua au kupanga viatu.

Soko la matunda na mboga, mbele kuna migomba miwili mikubwa ya ndizi mbichi ikiwa imesimama wima ndani ya ndoo au vyombo vyeupe. Nyuma yao kwenye meza kuna rundo la vitunguu vya kijani kibichi au mimea mingine ya mizizi na nyuma zaidi kuna viazi vitamu au viazi vingine.

Soko la viatu la wazi, ambapo viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo, buti na spoti, vimewekwa kwenye meza ndefu za mbao, kwa ajili ya kuuzwa. Kuna nuru nyingi kutoka juu, kuashiria labda taa za soko la usiku, au eneo lenye mwanga hafifu.

Bidhaa za shambani zikiuzwa, zikiwemo viazi vilivyowekwa kwenye ndoo kadhaa, nyeupe na ya njano. Chini ya viazi kuna idadi kubwa ya karoti, zilizopangwa kwa safu, pamoja na pilipili hoho chache za kijani kibichi na matango yaliyopangwa kando. Inaonekana kama soko au duka la mboga.

Soko la wazi likiwa na vibanda vilivyo funikwa kwa rutubai ama vyandarua. Kuna vibanda viwili vikubwa vilivyo pangwa pande mbili za njia vikiwa vimejaa mboga za majani. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia iliyo loa na wengine wakichagua mboga.

Magari matatu meupe ya kifahari, yakiwa yameegeshwa. Magari mawili yaliyo mbele yanafanana, huku gari la tatu likionekana sehemu tu ya mbele yake, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la maegesho la nje na nyuma yake kuna majengo.

Mikono miwili ikishika noti mbili za pesa za Kenya. Noti ya juu ni ya shilingi elfu moja na noti ya chini ni ya shilingi hamsini. Pesa hizo zinaonekana kuwa zimebanwa na vidole na zimelalia meza yenye rangi ya kahawia.

Rundo la vikapu vidogo vilivyofumwa kwa mikono, vikiwa na rangi na miundo mbalimbali. Vikapu hivi huenda vinatumika kwa kuhifadhi vitu vidogo au kama mapambo. Inaonekana kama vinauzwa sokoni au kwenye duka la bidhaa za mikono.

Gari la kifahari la michezo, lenye rangi ya njano angavu likiwa limeegeshwa kwenye chumba cha maonyesho. Gari hilo limewekwa kwenye jukwaa la duara lenye vigae vyeupe na vyeusi, chini ya taa kubwa ya duara yenye mwanga wa rangi ya chungwa.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Madison General Insurance, inaonyesha mwanamke mweusi akitabasamu akiwa amevaa mkanda wa kusaidia shingo na mkono wake wa kushoto umefungwa kwenye mpira wa samawati akimaanisha amepata ajali au jeraha.

Mkono wa mtu ukiwa umewekwa juu ya noti za pesa za Kenya, ambazo ni za shilingi mia mbili na shilingi hamsini. Kando ya noti hizo, kuna rundo la sarafu zilizopangwa. Eneo hilo linaonekana kuwa kaunta au meza ambapo shughuli za kuhesabu au kubadilisha pesa zinafanyika.

Gari kubwa jeusi, linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cheupe chenye mwanga mwingi. Chumba kinaonekana kama chumba cha maonyesho ya magari kutokana na usafi wake na jinsi gari ilivyopangwa. Kuna dari yenye taa nyingi zilizopangwa kwa mistari, na sakafu ni nyeupe yenye vigae.

Mwanaume akimwaga maziwa kutoka kwenye jagi la kupimia kwenda kwenye glasi ya rangi ya chungwa, mbele ya mashine za kisasa za kuuza maziwa. Mashine hizo zimebandikwa nembo mbalimbali na ziko kwenye ukuta wa samawati. Chini kuna chupa tupu za rangi mbalimbali.

Duka la viatu, labda liko wazi au ni sehemu ya soko. Kwenye ukuta wa zambarau kuna rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo viatu vya kike na vya kiume. Chini, viatu vingine vimewekwa kwenye sakafu.

Rundo kubwa la magunia ya vitunguu nyekundu yakiwa yamepakuliwa kutoka kwa lori kubwa la mizigo. Kuna wanawake wawili wanaosimamia vitunguu hivyo, mmoja akiwa amesimama mbele ya magunia na mwingine ndani ya lori wote wakiwa wamevalia kofia za kujikinga na jua. Inaonekana kama soko au eneo la usambazaji wa bidhaa.

Mwanamume mchanga mwenye nywele fupi akiwa amevalia suti nyeusi maridari na shati jeupe lililofunguliwa vifungo vya juu. Amesimama karibu na gari jeusi la kifahari ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Anaonekana akitabasamu na kugusa gari hilo, akionyesha kuvutiwa nalo.

Duka la nje au soko la bidhaa za ufundi na mapambo. Kwenye picha kuna mikufu mingi, bangili na vitu vingine vya kujipamba vilivyopangwa kwenye vibao na kuning'inizwa. Mwanamume mmoja anaonekana katikati ya picha akitembea karibu na bidhaa hizo.

Duka la nguo likiwa na rafu zilizojazwa na vitambaa vya kiafrika vyenye rangi nyingi na nakshi mbalimbali. Upande wa kushoto vitambaa vingine vimehangikwa kwenye kuta au rafu. Katikati na kulia vitambaa vimekunjwa na kupangwa kwa urefu kwenye rafu za mbao zikiunda mirundo mirefu ya vitambaa vyenye mifumo tofauti.

Noti ya zamani ya shilingi mia tano ya Kenya. Upande wa mbele una picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya na maandishi banki kuu ya Kenya shilingi mia tano na nembo ya taifa. Namba ya noti ni CR8777501 na tarehe kumi na sita Julai mwaka wa elfu mbili na kumi.

Kiwanda au sehemu ya mkusanyiko wa mabasi. Kuna mabasi kadhaa yaliyo katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Mabasi mengi yana rangi ya chungwa huku moja likiwa bado halijapakwa rangi, likionekana jeupe.

Mwanamke amesimama katikati amevaa nguo ndefu yenye michoro na kitambaa cha rangi ya peach kichwani. Anaonekana katika eneo kame labda shamba au kijiji na amezungukwa na matanki mengi ya plastiki yenye rangi mbalimbali kama vile njano, kijani kibichi na nyeupe, yanayotumika kuhifadhi maji.

Mwanamke, anayevalia koti jeupe lenye nembo ya Daima, akipanga bidhaa kwenye rafu ya duka kubwa. Rafu zimejaa pakiti za maziwa na mtindi, mingi zikuwa na chapa ya Delamere.

Soko lenye shughuli nyingi, kukiwa na umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamekusanyika. Kuna bidhaa nyingi zimewekwa chini, zikiashiria biashara inayoendelea. Sehemu ya paa la jengo kubwa la soko inaonekana upande wa kushoto.

Soko la matunda, ambapo ndizi ndefu zimening'inizwa kwa kamba. Kuna ndizi zilizoiva na ambazo bado hazijaiva, zikionyesha rangi ya njano na kijani. Chini ya ndizi hizo, kuna wingi wa nyanya nyekundu zilizoiva zilizopangwa kwa ajili ya kuuza.

Familia yenye furaha wakifurahia mlo labda kifungua kinywa mezani. Baba na watoto wawili wanatabasamu wakitazama kamera huku mama akionekana nyuma akishika kikombe.

Chumba cha maonyesho cha magari chenye nafasi kubwa, chenye mwanga mwingi na madirisha makubwa yanayoangalia nje. Ndani ya chumba hicho kuna magari kadhaa ya kifahari yaliyopangwa kwa safu yakiwemo BMW zenye rangi tofauti kama vile kijivu na nyeusi.

Duka dogo lenye milango miwili ya chuma iliyopakwa rangi ya kijani. Kwenye milango kuna maandishi M-Pesa kwa wima na nembo mbalimbali, ikiwemo kidole gumba kinachoelekeza juu na feni. Ndani ya duka kuna rafu yenye vitu vidogo.

Gari aina ya vani la rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto. Gari lina rimu za rangi ya kahawia na matairi yenye muundo wa kutembea vizuri barabarani. Nyuma ya gari kuna miti na anga la samawati lenye mawingu kidogo. Inaonekana ni mchana na hali ya hewa ni mzuri.

Safu ya magari meupe yaliyokuwa yameegeshwa, labda kwenye eneo la kuuzia magari. Kura ya maegesho ya kampeni ya kukodisha magari au eneo la kuhifadhi magari mapya. Magari yote yanafanana kwa rangi na muundo, yakionyesha magari ya kisasa, na angani kuna mawingu meupe yaliyotawanyika.

Duka la kuuza maziwa. Nje ya duka kuna mabango yenye picha za bidhaa mbalimbali kama maziwa, mayai, mkate na keki. Ndani ya duka kuna fridge au rafu za kuhifadhia maziwa. Milango ya duka inaonekana ya rangi ya samawati.

Eneo la soko lenye shughuli nyingine ambalo linaonekana kuwa chafu na lisilo na mpangilio. Mbele ya picha kuna ardhi yenye matope au uchafu na takataka zimetapakaa. Nyuma ya picha kuna marundo mengi ya kijani na baadhi ya watu wakifanya biashara au kununua.

Rundo la matunda mbalimbali yaliyopangwa, labda kwenye soko au duka la matunda. Matunda yanaonekana ni pamoja na maembe yasiyoiva, machungwa au ndimu, parachichi na matunda ya kipekee yanayoitwa kiwamo ambayo yana miiba.

Soko la wazi la matunda na mboga. Kuna mazao mengi yaliyopangwa kwenye vibanda vilivyojengwa kwa mbao na mabati. Unaweza kuona ndizi zilizoning'inia, nyanya, pilipili hoho, mahindi, viazi, karoti na mboga nyingine. Mtu mmoja aliyevaa shati la miraba anaonekana akipita karibu na vibanda hivyo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa kama feni . Noti hizo zina rangi ya machungwa na zimeandikwa elfu moja mara kadhaa na pia neno Kenya. Inaonekana kama kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Rundo kubwa la nguo zilizokusanywa pamoja zikiwa zimetapakaa chini au kwenye meza kubwa. Nguo hizo zina rangi mbalimbali kama vile machungwa, nyeusi, kijivu, kijani kibichi na rangi za michirizi. Juu ya rundo hilo sehemu ya miguu ya mtu na mikoni ya mtu mwingine inaonekana ikionyesha kuwa kuna watu wanachagua au kupanga nguo hizo.

Eneo la nje lenye nyasi na miti, ambapo watu na magari kadhaa wamekusanyika. Katikati na upande wa kulia, kuna gari kubwa aina ya pickup lenye rangi ya fedha, likionyesha matairi makubwa.

Tangazo la bima: inaonyesha mtu akiwa ameshika simu janja mkononi na kwenye skrini ya simu kuna picha ya jengo na mwanamke aki tabasamu, akionyesha jinsi ya kupata bima kupitia simu.

Safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa yakiangalia upande mmoja. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yanajumuisha rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na giza. Magari yameegeshwa sambamba, yakionyesha sehemu ya nyuma ya magari hayo na taa zao.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria, yakiwemo Sedani na Vani nyeupe, lori hilo lina sakafu mbili, zikiwezesha kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Rafu zilizojazwa na tray za mayai na tray tupu za mayai zenye rangi mbalimbali. Kuna idadi kubwa ya mayai ya rangi ya kahawia yakiwa yamepangwa kwenye tray za plastiki za rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani, samawati, na njano.

Eneo kubwa la wazi la kijani kibichi linalotumika kama maegesho ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye nyasi. Nyuma kuna miti mirefu ya mierezi na baadhi ya hema nyeupe zinazoashiria tukio au mkusanyiko. Anga linaonekana wazi na jua kali likionyesha hali ya hewa nzuri.

Mikono ya mtu ikishikilia noti za Kenya shilingi hamsini na ishirini, zikiwa zimekujamana kidogo juu ya kitu kinacho onekana kama draw ya pesa au kibodi.

Mandhari ya mtaa yenye duka ndogo mbele ya watu wawili wakiwa karibu. Jengo lililo katikati linaonekana linaonekana kuwa duka, lenye milango ya rangi ya samawati na kijani kibichi. Juu ya mlango kuna maandishi yanayoonekana kusema In Base .

Eneo kubwa la maonyesho ya magari lililojaa magari mapya na ya kifahari. Magari mengi yaliyopo kwenye picha ni meusi yakipangwa kwa safu ndefu kwenye sakafu nyeupe iliyong'aa na iliyo na vigae vidogo.

Mikono miwili ikifanya makabidhiano ya funguo za gari. Mkono mmoja wenye kucha zilizopakwa rangi nyekundu na kuvaa koti nyeusi lenye mistari unatoa funguo nyeusi za gari . Mkono mwengine wa kiume wenye ngozi nyeusi na kuvaa suti nyeusi na shati jeupe umenyooshwa kupokea funguo hizo.

Mtaa wenye shughuli nyingi, unaoonekana kama soko au eneo la biashara ndogo, Kuna maduka mbalimbali yakiwemo saluni za nywele kama inavyoonekana kwenye bango yenye maandishi salon na Hair salon . Mtaani kuna watu kadhaa wakiendelea na shughuli zao, wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi mbalimbali.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga zimepangwa chini na kwenye vikapu. Kuna wanawake kadhaa wakiuza na kununua bidhaa hizo, wengine wamekaa chini. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida katika masoko ya Afrika.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali, zilizorundikwa juu ya meza au stendi ya chuma iliyojengwa kwa wavu. Soksi hizo zimechanganyikana, zikionyesha rangi nyingi kama vile nyekundu, samawati, kijani, njano na nyeupe na zikiwa na michoro tofauti.

Kiasi kikubwa cha mamboga na matango ya kichina yakiwa yamepangwa. Upande wa juu kuna maboga, makubwa ya kijani na manjano yakiwa yame changanyika. Chini kuna rundo la matango ya kichina yenye rangi ya kahawia nyepesi, ambayo yamepangwa vizuri. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa ziko sokoni au dukani.

Safu ndefu ya magari ya kifahari yaliyoegeshwa kando ya barabara kwenye kingo ya kutembea iliyojengwa kwa matofali. Magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na kijivu. Nyuma ya magari kuna jengo kubwa lenye ghorofa nyingi na juu yake kuna mabango ya matangazo.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali na vitu vingine vya kitamaduni, labda zikiuzwa kwenye soko la ufundi au duka la zawadi. Kuna shanga ndefu za shingo, mikufu na bangili zilizotengenezwa kwa shanga ndogondogo, zote zikionyesha rangi angavu na miundo tata.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani, likiwa na rangi ya samawati hafifu au kijani kibichi cha bahari. Kwenye centre ya gari kuna nembo yanye maandishi na mapambo ya chuma yanayoashiria grill au venti . Rangi ya gari inaakisi mazingira kidogo.

Mikono ya mtu ikishikilia rundo la noti za Kenya shilingi elfu moja, zikiwa zimetawanyika na kuonyesha sehemu ya picha ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta.